Katika njia ya watembea kwa miguu limewekwa tangazo la duka, ambako zinapatikana pembejeo mbalimbali za kilimo kwa bei ya jumla na rejareja, kwa kila mkulima anayezihitaji.

Ndani ya duka kwenye mashelfu zimepangwa bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji, huku zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti na maelekezo yakielezea namna ya kutumia, na siku itakayoisha muda wake.

Kifungashio aina ya chupa chenye maandishi yanayoashiria ndani yake ipo dawa maalumu kwa ajili ya wafugaji wa ng'ombe, inayowasaidia kuwa kinga na wadudu mbalimbali wa kwenye ngozi kama vile kupe.

Duka linalouuza bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji, wateja na wauuzaji wote wamevaa barakoa zinazowasaidia kuwakinga na madhara yanayoweza kutokana na harufu kali ya baadhi ya madawa. Huku wakiendelea kupata maelezo ya kina kabla ya kununua.

Bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji zinauzwa ndani ya duka, zimewekwa kwenye vifungashio mbalimbali pamoja na maandishi yanayomuelea mtumiaji namna bora ya matumizi ili kuweza kupata matokeo yaliyo sahihi.

Duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo wauzaji wawili wameketi pamoja na mkulima, wakimpatia maelekezo ya kina na ya kutosha juu ya bidhaa anazozinunua ili aweze kupata matokeo yaliyosahihi.

Kifungashio aina ya chupa iliyotengenezwa kwa plastiki, ndani yake ipo dawa inayotumika kwa ajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani, kama vile, mbwa na paka. Ipo tayari kwa ajili ya mteja kununua, kusoma maelekezo ya kina yaliyopo juu yake, ili kupata matokeo yaliyo sahihi.

Gari iliyobeba pembejeo mbalimbali za kilimo kama vile mbolea, inayotumika kustawisha mazao, imefika na wananchi wanabeba mizigo na kuingiza dukani.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, imesimamishwa mifuko miwili ambayo ndani yake ipo mbolea, ambayo wakulima wanaitumia kustawisha mazao yao kuanzia wanavyopanda na baadaye kupata mavuno mengi kwaajili ya biashara.

Bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji zinauzwa dukani zikiwa zimefungashwa kwenye vifungashio tofauti tofauti, huku maelekezo yakiandikwa juu yake ili mtumiaji apate matokeo yaliyo sahihi.

Duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo. Wauzaji wakifanya biashara ya moja ya bidhaa yao aina ya mbolea inayotumiwa na wakulima ili kustawisha mazao na baadae kuvuna ya kutosha.

Vifungashio aina ya chupa zilizotengenezwa kwa plastiki zikiwa na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wafugaji na wakulima, tayari kuweka kununuliwa huku maandishi yakielezea namna ya matumizi hadi siku inapomaliza muda wake.

Zao la biashara, aina ya viazi mviringo, vimevunwa shambani na sasa vimepakiwa kwenye magunia na kushonwa vizuri. Kuanza safari ya kuelekea sokoni kwa ajili ya wateja, hasa wale wa rejareja wanaopika chips mitaani.

Miti mingi ya papai imepandwa shambani tayari imetoa matunda mengi na makubwa, huku mkulima akiyasubiria yaweze kukomaa, kuyavuna na kuyapeleka sokoni.

Miti ya mipapai imepandwa kwenye shamba kubwa ambayo imezaa matunda mengi na yenye kunawiri vizuri, mwanaume mkulima akiwa anachuma moja lililoiva kwaajili ya matumizi yake binafsi.

Moja ya zao la biashara aina ya karoti zinavunwa shambani ambazo zinatumika kuongeza ladha na virutubisho mbalimbali kwenye chakula, huku wengine wakizitumia kuchanganya kwenye juisi ya matunda.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo, yupo shambani akiendelea na zoezi zima la kuvuna, kuvipakia na baadae kuanza safari ya kuelekea sokoni kwa ajili ya kuwauzia wateja wote wanaohitaji, hasa wanaopika chakula aina ya chipsi kwenye mitaa mbalimbali.

Zao la biashara aina ya nanasi tayari zimevunwa toka shambani na sasa muuzaji anazipanga vizuri ili kuwauzia walaji wa majumbani, mahotelini na hata viwandani kuweza kuzichakata na kutoa juisi nzuri.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, vinavunwa shambani vimepakiwa kwenye mifuko maalumu na kushonwa ili kuanza safari ya kuelekea sokoni kwa ajili ya wateja wa jumla na wa rejareja.

Mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi, baada ya kuyavuna, toka shambani sasa anafanya kazi ya kuyaanika juani, yapate kuendelea kukauka mpaka kufikia kiwango cha kuingizwa kiwandani, na kupata bidhaa mbalimbali kama vile mahindi ya makande, na unga wa ugali.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa shambani, huku wakulima wakiendelea kuvikusanya eneo moja, ili iwe rahisi kwa wale wateja wanaokuja kununulia hapahapa waweze kuvipakia, na kuanza safari yao ya kuelekea sokoni.

Zao la biashara aina ya kahawa tayari zimevunwa kutoka shambani wakulima wamezimwaga kwenye chombo wakiendelea kuchagua kwa umakini ili kuondoa makapi yote na baadaye kuanza safari ya kuelekea kiwandani kuzichakata.

Nyanya zimepandwa kwenye shamba kubwa zikiwa kwenye hatua za kati za kuchanua maua na kutoa matunda, huku mkulima akiwepo pamoja na mtaalamu wa kilimo wakielekezana mambo mbalimbali.

Miti ya kahawa imepandwa kwenye shamba kubwa ikiwa ni wakati wake wa kuchanua mauwa, na badae kuyapukutisha na kutoa matunda yatakayo subiriwa na wakulima mpaka yaive, kuyavuna na kuyaingiza kiwandani ili yaweze kuchakatwa.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, vikiwa vimezaa kwa wingi tayari wananchi wanavuna na kuvirundika sehemu moja ili baadae kuvipakia katika magunia, kuvishona na kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Zao la biashara aina ya viazi ulaya vimevunwa toka shambani tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya walaji wa nyumbani, kwenye migahawa, mahotelini na hata kuuzwa kwa wateja wa kwenye viwanda.

Wakulima wakiwa wameketi chini kwenye ardhi, wakiendelea kuzichambua kahawa walizovuna tayari toka shambani, ili kuzipata zilizo bora zaidi kuzipeleka kiwandani kuchakatwa, kusindikwa, na baadaye kuipata bidhaa iliyo bora zaidi, itakayouzwa hata kwenye masoko ya kimataifa.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho tayari zimechumwa toka shambani, zimejazwa kwenye vikapu ili kusafirishwa kuelekea sokoni zikauzwe kwa wateja wa rejareja wanaozipeleka mitaani kwao na kuzipanga kwenye vibanda.

Miti mingi ya kahawa imepandwa shambani ikiwa inakaribia wakati wa mavuno, nyingi zimeiva huku baadhi zikiwa zinaendelea baadaye wakulima kuweza kuvuna kuzipeleka kiwandani kuchakatwa na kusindikwa ili ipatikane bidhaa itakayo uzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mwanaume mkulima akiwa shambani kwake, akihamisha miche ya migomba kutoka kwenye kitalu na kuileta kwenye bustani yake ndogo kwa ajili ya mahitaji yake ya nyumbani na majirani waliomzunguka.

Zao la biashara aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa zikiendelea kustawi, huku wakulima wakiziparilia ili kuweza kupata mavuno mengi na kuyaingiza sokoni.

Zao la biashara aina ya nynya zikivunwa toka shambani, na kupakiwa kwenye maboksi ya plastiki kabla ya safari ya kuelekea sokoni na viwandani kwa ajili ya wateja wanao nunua jumla na rejareja.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vikiwa vinavunywa shambani wakulima, wanavibeba na kuvijaza kwenye magunia kuvishona na baadae kuanza safari kuelekea sokoni, ambapo watauziwa wateja mbalimbali hasa wale wa rejareja wanao peleka mtaani.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye shamba kubwa huku mabomba yakumwagilia yamewekwa aridhini tayali pamoja na miti iliyochomekwa kwenye ardhi kusubilia zikuwe na kuzifunga ili kuepuka kuozeshwa na udongo.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vimepandwa shambani huku muonekano wake ukiwa sio ulionawili vya kutosha, kutokana na ukosefu wa mbolea ambayo inapatikana kwenye pembejeo mbalimbali za kilimo.

Wakulima wapo shambani wakiendelea na zoezi zima la kuvuna zao la biashara aina ya vitunguu maji, wakivikusanya sehemu moja tayari kuvipakia na kuelekea sokoni kuwauzia wateja hasa wajasiriamali wadogowadogo wanaopeleka mitaani na kupanga kwenye vibanda vyao.

Zao la biashara aina ya mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, huku yakiwa kwenye hatua za kuchanua mauwa na baadae kuweza kuzaa. Chini yamepandwa matikiti maji yakiendelea kutambaa, ambayo tayari yametoa matunda yakikaribia wakati wa kuvunwa.

Mwanamke mkulima baada ya kuvuna mazao yake aina ya mahindi toka shambani, sasa anayaanika yaendelee kukauka kufikia kiwango kinachofaa kuingiza kiwandani kuchakatwa, kusindikwa na badae bidhaa yake iweze kurudi kwa wanajamii.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye shamba kubwa, mwanaume mkulima ameanza kuzichuma zile ambazo zimeanza kuiva, ili kuzipeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi ya kila siku hasa ya mbogamboga.

Mwanamke amkulima akiwa kwenye shamba lake la zao la biashara aina ya kahawa, baada ya kuiva na sasa anazichuma kwenda nyumbani kuzichakata vizuri, kwa matumizi ya chai ya kila asubuhi.

Mwanaume mkulima akiwa shambani kwake akimalizia kuvuna mazao yake ya biashara aina ya tikiti maji, ili kuanza safari ya kuelekea sokoni kuwauzia watumiaji mbalimbali kama vile wa nyumbani, na kwenye migahawa.

Majira ya mavuno ya zao la biashara aina ya parachichi baada ya kuzaa kwa wingi zimechumwa na kujazwa kwenye matenga, kuanzisha safari ya kuelekea sokoni na zile zilizobora zaidi kuingizwa kiwandani.

Zao la biashara aina ya nanasi, wakulima wakiendelea kuyavuna toka shambani, kuyapakia kwenye maboksi ya plastiki, tayari kwa kusafirisha kupeleka kuelekea kiwandani, yachakatwe na baadae ipatikane juisi nzuri, yenye radha inayovutia.

Zao la biashara aina ya kahawa, linavunwa toka shambani, wakulima wanaendelea kusomba na kukusanya sehemu moja ili baadae kuzisafirisha na kuzipeleka kiwandani kuchakatwa, kusindika ili kupata bidhaa itakayouzwa maeneo mbalimbali kama vile mahotelini na hata majumbani.

Zao la biashara aina ya kahawa, zikiwa na rangi yake nyekundu tayari zimevunwa toka shambani, wakulima wakiendelea kuzichambua wapate zilizo bora zaidi na kuzipeleka kiwandani, huku zinazobaki wanazichakata wenyewe kwa matumizi yao ya majumbani.

Zao la biashara aina ya kahawa zikiwa tayari zimevunwa kutoka shambani, wakulima wanazichambua kwa umakini ili kupata zilizo bora kuzipeleka sokoni na viwandani ziendelee kuchakatwa na kusindikwa.

Zao la biashara aina ya viazi mvingiringo tayari vimefikishwa sokoni, huku wauzaji wakiwasubiria wateja mbalimbali wakiwemo wale wanaonunua na kwenda kupika chakula aina ya chipisi kinachopatikana maeneo mengi ya mjini.

Wanaume watano wapo shambani, wakiendelea na shughuli ya kuvuna zao la biashara aina ya mahindi, katika ubichi wake ili kuyapeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali, wakiwemo wale wanaouza kando ya barabara, wakiwa wameyachoma.

Migomba mingi imepandwa shambani na tayari imezaa ndizi kubwa nzuri na zilizonawiri, huku wakulima wakizifunika ili kuzikinga zisipate jua kabla ya kukomaa na kuzipeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, limepandwa shambani huku mwanaume mkulima akiwa anavikagua ili kuona kama vimeshambuliwa na wadudu ili apige dawa au vipo salama.

Zao la biashara aina ya mahindi, yakiendelea kuvunwa shambani, wakulima wanayakusanya sehemu moja, baadae kuyabeba kwenda kuyaanika ili yaweze kukauka vizuri kwa ajili ya kuingizwa kiwandani.

Zao la biashara aina ya nyanya tayari zimevunwa toka shambani, wakulima wakiendelea kuzichambua kwa umakini na kuzipakia kwenye matenga, huku usafiri aina ya baiskeli aliokuja nao ukiwa umeegeshwa kando.

Zao la biashara aina ya matango, yamelimwa kwenye shamba kubwa, na sasa yamemea na kustawi vizuri, ni msimu wa kuvunwa na kuingizwa sokoni, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kwenye migahawa, hotelini mpaka viwandani.

Miti ya Maembe imependwa shambani, na tayari imeshatoa matunda makubwa na mazuri, kuashiria Udongo wenye rutuba na umwagiliaji mzuri. Wanawake wawili wakulima wameyavuna baadhi wameyashika mikononi wakielekea nyumbani.

Miti mingi ya mapapai aina ya mbegu fupi, yamepandwa shambani na tayari yamestawi na kutoa matunda mengi, makubwa na yanayovutia yakielekea kuiva ili yachumwe yapelekwe sokoni kwa matumizi ya nyumbani na hata kwenye migahawa mbalimbali.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara la mahindi, akiwa shambani huku ameshikilia mmoja, akiukagua wakati ambao unakalibia kuvunwa kuyapeleka sokoni yakiwa mabichi, na kuwauzia wateja mbalimbali, wakiwemo wale wanaochoma kandokando ya barabara.

Wakulima wa zao la ndizi tayari wamezivuna na sasa wanazipakia kuelekea sokoni, na kwenda kuuza bidhaa hii inayotumika hasa nyumbani, kwenye migahawa na mahotelini.

Mwanaume mkulima akiwa shambani akiendelea kuzifunga nyanya juu ya miti yake ambazo zimeanza kuiva ili kuzisubiria wakati wa mavuno kuzivuna na kuziingiza sokoni ikiwa ni pamoja na viwandani pia.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho tayari zichumwa kutoka shambani wakulima wamezipakia kwenye vikapu na matenga mbalimbali kuzisafirisha kuelekea sokoni kwa ajili ya manunuzi ya hotelini, migahawani na hata majumbani.

Mboga za majani za aina mbalimbali zimepandwa kwenye bustani ndogo ya nyumbani ndani ya mifuko iliyojazwa udongo mpaka juu, wakulima wanawake wawili wakipita kuzikagua ili kuona kama zimekomaa kuzichuma kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Zao la biashara aina ya karoti zinavunwa shambani huku wakulima wakiendelea kuzijaza kwenye matenga maalumu, kuzibeba na kupeleka sokoni kuwauzia wateja mbalimbali wanaopeleka mitaani, mahotelini na kwenye migahawa.

Mwanaume mkulima wa zao la tikiti maji akiwa katikati ya shamba lake, ambapo anaendelea kuvuna na kuyabeba kuyapeleka kwenye gari, huku akifurahia msimu huu wa mavuno.

Zao la biashara aina ya maharage yamepandwa, yamemea na kustawi vizuri yakiwa kwenye hatua za kuchanua maua ,huku mkulima akiendeleea na umwagiliaji wa kutumia mikono yake ili kuhakikisha anapata mazao mengi ya kupeleka sokoni.

Wakulima wametengeneza kitalu na kupiga matuta madogomadogo wanapanda na kusia mbegu za mimea mbalimbali, ili baadae kuzing'oa na kuwauzia wengine wanaopanda kwenye mashamba makubwa.

Mwanaume mkulima akiwa shambani kwake, akipitia kitalu kimoja baada ya kingine alichopanda mazao tofautitofautI ili kuikagua kujua ipo salama au kuna wadudu walioanza kuishambulia.

Mwanaume mtaalamu wa kilimo, amemtembelea mkulima shambani kwake, aliyelima zao la biashara aina ya nyanya ili kuendelea kumpatia maelekezo ya kina na kumfundisha zaidi, hatimaye aweze kuvuna mazao mengi.

Wakulima wamelima shamba na kupiga matuta makubwamakubwa, wamezisia mbegu, huku wakitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji aina ya mabomba, ili kuzipata miche zilizonawiri vizuri, na ubora unaotakiwa.

Mkulima amesia mbegu za mboga za majani kwa ajili ya matumizi yake ya nyumbani, tayari zimeota akisumbiria miche imee vizuri na baadae ianze kutoa majani kukomaa na kuzivuna.

Wakulima wadogo wadogo wamepanda migomba eneo la bustani, iliyo karibu na nyumba yao, huku tayari zimetoa ndizi wakisubiria zikomae na baadae kuzivuna kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi vitamu, wamevivuna toka shambani na sasa wanavichagua kwa umakini ili kupata vilivyo bora zaidi na kupeleka kiwandani, huku vingine wakivipeleka masoko ya kawaida.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa yaliyopigwa matuta makubwa makubwa, na kupandwa kwenye mistari iliyonyooka ili kuzipa nafasi kuchanua vizuri na baadae kuyapata mazao mengi ya biashara.

Mboga za majani aina ya figiri, baada ya mbegu zake kusiwa na sasa miche imechipuka, huku ikiwa kwenye mwanzo kabisa wa majani mawili, mkulima akiendelea kumwagilia zistawi, na baadaye kukomaa, ili aweze kuzivuna na kuzipeleka sokoni.

Shamba lililopandwa mimea ya aina tofautitofauti, kama vile matunda na mboga za majani katikati lipo toroli ambalo mkulima anatumia kuvuna, ili kubebea na kupeleka nyumbani kwake.

Mboga za majani zimepandwa shambani huku moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo ikiendelea kuchimba mashimo katikati ya matuta, ili kutandika mabomba yanayotumika maalumu kwa ajili ya kumwagilia.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ikiwa kwenye shamba kubwa lililojaa majani mengi ili kuyakata na badae ije trekta kulima, kuliandaa kwa ajili ya wakulima kupanda, kusia mbegu zao na badae kupata mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, tayari mboga za majani zimepandwa zimemea zimestawi vizuri zikielekea wakati wa kuvunwa kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine maalumu zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ambacho kinatumia maji peke yake bila udongo tayari mboga za majani zimepandwa ndani yake zimestawi vizuri zikielekea hatua zake za mwisho kukomaa na kuweza kuvunwa.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mboga za majani zimepandwa na zimekuwa zikiendelea kustawi ili baadae zikomae, kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ipo katikati ya shamba kubwa lililojaa majani ikiendelea kuyakata ili baadae trekta ije kulima, wakulima wasie mbegu na baadae kupata mazao mengi ya biashara.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mimea mbalimbali imepandwa, kama vile maua, mboga za majani, nyanya, zote zimenawiri vizuri kuashiria umwagiliaji ulio bora.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo tayari mimea mbalimbali imepandwa ndani yake zikiwemo mboga za majani, zikiendelea kustawi vizuri na badae kukomaa na kuvunwa kwa ajili ya mahitaji ya majumbani na hata kwenye migahawa.

Moja ya mashine zinazo tumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mboga za majani zimepandwa ndani yake zikiendelea kumea na kukua na baadae kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Shamba kubwa linalotumika kwenye kilimo cha biashara likiendelea kuandaliwa huku mashine ya kulimia aina ya trekta ikiwatayali imeingiza meno yake kwenye ardhi kuendelea kulima ili wakulima waweze kupanda na baadae kupata mavuno mengi ya kuingiza sokoni.

Shamba kubwa linalotumika kwenye kilimo cha kisasa hasa cha biashara, limejaa majani mengi baada ya msimu wa mavuno kupita na sasa trekta imefika kuendelea kuyakata na badae kulima.

Mimea mbalimbali imepandwa shambani kama vile mboga za majani, huku mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ikiendelea kuchimba mifereji, ili kulaza mabomba yanayotumika kwenye umwagiliaji wa kilimo cha kisasa.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye mashine ya kisasa, inayotumia maji peke yake bila udongo, zipo kwenye hatua za mwanzoni zikiendelea kustawi, mpaka kukomaa kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa, ipatikane bidhaa ambayo itauzwa mpaka soko la kimataifa.

Shamba kubwa limejaa majani baada ya msimu wa mavuno, na sasa mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta ipo tayari kwenye ardhi ikiendelea kutifua tuifua udongo, kuuweka tayari kwa ajili ya kusia na kupanda miche.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa katikati ya shamba kulima na kutengeneza kitalu kidogo, kitakacho siwa mbegu na baadae kupatikana miche itakayohamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, inaendelea kuliandaa shamba kwa ajili ya wakulima kupanda, huku likiwa limezingirwa na miti mingi inayoyolifanya eneo liwe na mazingira mazuri na yanayovutia.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta, ikiwa imeingiza meno yake ndani ya ardhi wakati ikiendelea na kuliandaa shamba, ili wakulima waweze kusia mbegu na badae kupanda mazao totautitofauti.

Daraja la watembea kwa miguu lililotengenezwa kwa matawi madogomdogo ya miti, limepita juu ya mto wenye maji yanayotiririka, huku likizingirwa na majani pamoja na miti mbalimbali ambayo bado haijakuwa mikubwa.

Mto wenye maji taka yanayotiririka, umepita katikati ya msitu wenye miti michache bila majani yanayo tambaa. Huku daraja la watembea kwa miguu likiwa limepita juu ya mto.

Mkulima aliye panda mbegu na sasa zimeota na kuwa miche ya miti tofauti tofauti, akipita kwenye vitalu na kuvikagua kabla ya kuwauzia wakulima mbalimbali wanao kuja kuzifuata.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa juu ya matuta yaliyopigwa vizuri na kunyooshwa huku mwanaume mkulima akiendelea kuzimwagilia maji kwa njia ya mkono kuhakikisha zinastawi vizuri.

Wakulima waliosia mbegu za miti mbalimbali, na tayari kitaru kimeota huku wakiwa wamekizingira, wakati ambao mtaalamu ya misitu amesimama katikati yao akiwapa maelekezo ya kina zaidi ili kuhakikisha wanapanda miti yenye utija kwa jamii.

Msitu uliosheheni uoto mwingi wa asili kama vile maua, majani yanayotambaa, miti tofautitofauti huku njia ya vumbi ya watembea kwa miguu ikiwa imepita katikati yake.

Mtaalamu wa kilimo akiwa amevalia sare yake ya kazi, huku ametembelea vitalu mbalimbali vilivyooteshwa na wakulima, na kuwapa maelekezo mbalimbali kwa kuhakikisha wanapata miche bora na inayohitajika kwa jamii.

Msitu uliojaa majani mengi yanayotambaa, pamoja na miti michache, huku katikati ukiwa umepita mto wenye maji mengi yanayotiririka, yakielekea maeneo ya bondeni ambapo wakulima wanayatumia kwenye umwagiliaji.

Mwanaume mkulima akiendelea kumwagilia kitalu chake kwa kutumia mfumo wa mkono, ambacho amepanda miti ya aina tofautitofauti kabla ya kuwauzia wakulima, na kuipeleka kupanda maeneo mbalimbali wanayohitaji kuiweka.

Mwanamke aliye imara akiendelea na shughuli zake za kila siku za kilimo ambacho hakitumii udongo ila maji peke yake na sasa mboga alizopanda zinazendelea kustawi vizuri, zikikaribia wakati wa kuvunwa kupelekwa sokoni na nyingine kuelekea kiwandani kuchakatwa na baadae kupatikana bidhaa iliyo bora zaidi .

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, kisichotumia udongo tayari mimea mbalimbali imepandwa ndani yake ikiwa ni pamoja na maua tofautitofauti, mboga za majani aina ya chainizi pia.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke ake, tayari mboga za majani zimepandwa, zimestawi vizuri, zikielekea wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mimea mbalimbali imepandwa na miche yake inaendelea kukua ili kustawi na badae kuhamishwa na kupelekwa kwenye mashamba makubwa hasa yale ya biashara.

Kilimo kinachotumia maji peke yake bila udongo, tayari kwenye mabomba mimea mbali mbali imepandwa. Kama vile: mboga za majani, zikiendelea kustawi na kukua vizuri, ili baadae ziweze kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji pekeake bila udongo, tayari mboga za majani zimepandwa zikiendelea kustawi vizuri ili kuweza kukomaa, kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Chombo kinachotumika kwenye kilimo cha kisasa, tayari mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa, huku zikiendelea kumwagiliwa, ili hatimaye ziweze kustawi vizuri na kutoa mazao ya kutosha.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, tayari mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa ndani yake zikiwa zinaelekea wakati wa kukomaa na baadae kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya walaji hasa wa nyumbani.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, zipo kwenye ardhi na tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa ndani yake, zimestawi vizuri zikielekea majira ya kukomaa na kuvunwa.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mimea mbalimbali imepandwa ndani yake na imeanza kuchipua. Ikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, huku zikiendelea kuwagiliwa mpaka zikomae.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, tayari mimea imepandwa ikiendelea kustawi mpaka wakati wakufika kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Vifaa vinavyotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo. Tayari mimea mbalimbali imepandwa ndani yake zikiwemo mboga za majani zimemea na kustawi vizuri, zikikaribia wakati wa kuvunwa.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye mashine ya kisasa isiyotumia udongo kama vile mahindi, mboga za majani aina ya mchicha, zimemea zikiendelea kustawi kuelekea wakati wa mavuno na kuingizwa sokoni.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa ndani yake zikiendelea kukua na hatimaye kuchumwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja wa rejareja hasa wale wanaoenda kuzitembeza mtaani.

Kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake; mashine tayari zimepandwa mbonga ndani yake, zimechipua na kuendelea kukua mpaka wakati zitakapokomaa na kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya majumbani, na hata kwenye migahawa mbalimbali.

Mboga za majani, zimelimwa kwenye mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ambacho hakitumii udongo na tayari zimemea, zikikaribia wakati wa kuvunwa, kutumika nyumbani, mahotelini na hata viwandani.

Mboga za majani mbalimbali zimepandwa kwenye chombo, kinachotumika kwenye kilimo cha kisasa, ambacho hakitumii udongo. Zikiwa zimeshamea, ikiwa ni pamoja na majani ya giligilani yanayotumika kuweka harufu na ladha tofauti tofauti kwenye chakula.

Mboga za majani aina ya spinachi, zimepandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo na mimea ipo tayari kuvunwa kwa matumizi ya chakula cha nyumbani na hata kwenye migahawa mbalimbali.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mimea mbalimbali imepandwa ndani yake kama vile mboga za majani na mahindi yakiendelea kumea na kustawi vizuri, kuelekea wakati wa kuvunwa.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke ake bila udongo. Tayari mimea tofauti imepandwa ndani yake, imechipua na kuchanua vizuri hasa mboga za majani, zikiwa zinaelekea wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Vifaa vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa, zinamea, zimestawi vizuri zikielekea kukomaa, kuvunwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali hasa majumbani na kwenye migahawa.

Zizi limejaa ng'ombe wengi wenye rangi ya kupendeza ya madoadoa meupe na meusi, huku wakiwa wamenawiri na kunona kuwashiria malisho yaliyo bora wanayo yapata kila wakati.

Zao la bashara aina ya vitunguu maji, tayari vimevunwa toka shambani, wakulima wanajiandaa kuvipakia kwenye maboksi kupeleka sokoni kuwauzia hasa wanunuaji wa rejareja, wanaopeleka mitaani kupanga kwenye vibanda vyao.

Mboga za majani zimelimwa juu ya matuta kwenye shamba kubwa, tayari zimekaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa, kupelekwa kiwandani kuchakatwa na baadae kusindikwa.

Kuku wengi wa kienyeji wapo ndani ya banda, wenye rangi nzuri ya nyekundu huku wakiendelea kula vyakula na kunywa maji, yaliyowekwa kwenye vyombo vilivyoning'inizwa juu, ili kuepusha kuyachafua na kupata magonjwa mbalimbali.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa, zikiwa kwenye hatua ya kati baada ya kuzaa mazao mengi, ili kuelekea msimu wa kukomaa na kuvunwa.

Shamba kubwa linalotumika katika kilimo cha biashara, likiwa limeingia kwenye msimu wa kupanda, tayari mashine ya kulimia aina ya trekta ikiwa inaendelea na shughuli hi,i kuhakikisha linaandaliwa vizuri, kusiwa mbegu na baadae kupata miche wanayohitaji.

Ng'ombe wengi wa maziwa wanaofugwa katika zizi, huku wakiwa wamenona na kunawiri kutokana na matunzo mazuri wanayopata na lisho bora, wakikaribia wakati wa kupelekwa buchani ili nyama yake itumike kutengeneza bidhaa mbalimbali, kama vile soseji.

Mboga za majani zimelimwa kwenye shamba kubwa zimepandwa juu ya matuta, na sasa zimenawiri na kustawi vizuri zikielekea wakati wa mavuno ili kutumika nyumbani, na hata kwenye mahoteli mbalimbali.

Shamba kubwa limejaa nyasi zilizokauka zikiashiria ukosefu na upungufu wa mvua kwa muda mrefu, huku mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta ikiwa katikati kuendelea kuzikata na baadae kulima shamba kuliandaa kwa ajili ya kupanda.

Kuku wengi wanaofugwa nyumbani wamejaa ndani ya banda moja wakiendelea na malisho yao ya kila siku, kuhakikisha wanakua na kupata afya bora ili wafikie ule uzito unaotakiwa sokoni; kama vile mahotelini, kwenye migahawa, na hata matumizi ya majumbani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, limevunwa toka shambani na sasa mkulima anavichambua kwa makini, ili kuweza kupata vile vilivyo bora zaidi kwaajili ya kiwandani na vingine kuvipeleka sokoni kwaajili ya wateja wa rejareja.

Nyanya zimelimwa shambani huku mkulima akiendelea kuzinyanyua chini na kuzifunga kwenye miti yake maalumu, muonekano wake ukiashiria upungufu mkubwa wa maji pamoja na mbolea.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho, zilizovunwa shambani sasa hivi, tayari zipo kiwandani, ili kuweza kuchakatwa kusindikwa na baadae bidhaa yake kurudi kwa wanajamii.

Mboga za majani aina ya figiri zimelimwa kwenye shamba kubwa, zimemea na kustawi vizuri zikielekea wakati wa kuvunwa kwa matumizi ya mahotelini, viwandani na hata majumbani.

Mboga za majani zimepandwa shambani, tayari zimeota huku mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yakiwa yametandikwa chini yakiendelea kumwaga maji ili ziweze kumea, kuchanua na kustawi vizuri mazao yapatikane kwa ajili ya sokoni na matumizi ya nymbani.

Mabomba yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa, tayari yametandikwa kwenye ardhi iliyolimwa vizuri, huku wakulima wakiwa wanajiandaa kupanda mbegu na baadae kupata miche ya kuipanda na kupata mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Mazao mbalimbali yamepandwa shambani huku umwagiliaji kwa kutumia mfumo wa kisasa ukiendelea kumwaga maji, ili kuhakikisha mazao yanapatikana ya kutosha kwa ajili ya walaji wa nyumbani, na kupeleka sokoni pia.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa shambani, huku mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kwa kumwagilia, tayari yapo kwenye ardhi yakiendelea na shughuli hii kuhakikisha zinastawi vizuri, baadaye zivunwe na kuingizwa sokoni.

Bomba linalotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji tayari limewekwa shambani, huku likiendelea na shughuli hii kuhakikisha, mimea iliyopandwa kwenye shamba hili inamea vizuri ili kutoa mazao ya kutosha.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye shamba kubwa huku mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba ukiwa unendelea kumwaga maji kuhakikisha yanamea, kustawi na baadae kutoa mazao mengi.

Shamba kubwa linalotumika kwenye kilimo cha biashara, limelimwa tayari na matuta, yamepigwa huku mabomba ya maji yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa yametandikwa chini yakiendelea kumwagilia kuhakikisha mbegu zilizosiwa zinaota vizuri na kupata miche iliyobora.

Ardhi iliyo tambarare isiyokua na majani pamoja na miti michache, kuashiria ukosefu na upungufu wa mvua kwa muda mrefu, huku mlima mrefu ukiwa umesimama kwa mbele.

Msitu uliojaa kijani kibichi, kutokana na miti, maua na majani mengi, huku mbele yake kukiwa na mlima uliochangia kuongezeka kwa mandhari nzuri na inayovutia.

Msitu ulijaa uoto wa asili mbaimbali kama vilke majani yanayotambaa maua mbalimbali bila kusahau miti mikubwa na mirefu yenye kijani kibichi kufanya mandhari ya mahali hapa kuvutia zaidi.

Bwawa linalotumika kwenye ufugaji wa samaki. Lipo katikati ya msitu mkubwa uliojaa uoto mbalimbali wa asili kama vile maua, majani yanayotambaa na miti mikubwa yenye majani ya kijani kibichi, kuyafanya mazingira kuwa na mandhari nzuri na inayovutia.

Ardhi iliyo tambarare ikiwa imejaa uoto wa asili, tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na majani, yanayotambaa maua miti iliyomea na kuchanua vizuri huku katikati umepita mto wa maji yanayotiririka.

Eneo la ardhi lililo tambarare, barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu ya watembea kwa miguu pamoja na wanaotumia usafiri mbalimbali. Huku kando yake kukiwa na miti tofautitofauti, inayoleta mandhari nzuri.

Bara bara ya vumbi imepita kati kati ya msitu, iliyo zingilwa na majani, ambayo hayana kijani kibichi na miti michache, kuashiria upungufu wa mvua za mara kwa mara.

Ardhi iliyo tambarare iliyopambwa kwa uoto wa asili tofautitofauti, yakiwemo maua, majani yanayotambaa na kwa mbele umesimama msitu mkubwa, wenye miti yenye kijani kibichi, kufanya mazingira kuvutia zaidi.

Eneo la ardhi iliyotambarare katikati umepita mto wenye maji unao tiririka, huku umezingirwa na nyasi mbalimbali na mauwa, pamoja na miti mirefu inayofanya madhari iwe yakuvutia kwa kila anayepita.

Ardhi iliyo tambarare eneo la msituni, yakiwa yamejaa majani mengi yanayokaribia kukauka na miti michache, ikiashiria upungufu wa mvua za mara kwa mara, pamoja na unyevunyevu unaotokana na umande.

Ardhi ilio tambarare iliopambwa kwa uoto mbalimbali wa asili wenye kijani kibichi, kama vile majani mengi yanayo tambaa maua, miti tofauti tofauti kufanya mandhari kuwa nzuri na inayovutia.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu, ulio na miti michache na majani yanayotambaa, huku mbele umesimama mlima mrefu wenye uoto mbalimbali wa asili, kuyafanya mazingira yavutie na muonekano mzuri.

Eneo la ardhi iliyotambarare ikiwa limejaa nyasi nyingi tofauti tofauti bila kuwa na miti, huku mfereji wa maji yanayotiririka umepita katikati ukitiririsha kuelekea maeneo tofauti tofauti.

Wanawake wawili wafugaji wa mbuzi wamemshika mmoja huku wakiwa wamenyanyua mguu wake juu, wakiendelea kuukagua ili kugundua changamoto na tatizo alilopata.

Mbuzi wanaofugwa nyumbani ,wapo kwenye shamba lililojaa majani mengi, wakiendelea kupata malisho yao ya kila siku, huku daktari wa mifugo akimshika mmoja mmoja, kufungua kinywa chake na kumuwekea dawa maaĺumu ya kuwakinga, pamoja na kuwaponya na magonjwa mbalimbali.

Wanaume wanaofanya kazi ya kurina asali, wamevalia mavazi yao maalumu pamoja na vifaa, vinavyowasaidia kuwakinga na madhara mbalimbali yanayotokana na kung'atwa na nyuki, wakijiandaa ili kuanza shughuli hii ya urinaji.

Zizi linalotumika kwenye ufugaji wa nyumbani limetengezwa kwa kutumia mbao. Mbuzi wawili wakiendelea kula majani wenye afya nzuri kuashiria utunzwaji ulio bora zaidi.

Vifaranga vya kuku wa kisasa, vikiwa ndo vimetoka kutotolewa na kuwekwa kwenye chombo maalumu, kupelekwa kwenye banda lao lililoandaliwa kwa kufungwa taa zinazowapatia joto, waweze kukua harakaharaka na hatimaye kuingizwa sokoni.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga, wapo kwenye bustani wakila majani tofautitofauti, ili wapate virutubisho vingi vitakavyowasaidia kutaga mayai yenye ubora wa hali ya juu.

Kuku wengi wa kienyeji wenye rangi yao nzuri nyekundu, wapo ndani ya banda, huku daktari wa mifugo akiwa katikati yao wakati akiwapatia chanjo inayowakinga na magonjwa mbalimbali, na kuwasaidia kukua kwa haraka.

Kuku wengi wapo ndani ya banda, huku madaktari wawili wa mifugo wakiendelea kuwapatia chakula, ambacho kimechanganywa dawa maalumu za kuwakinga na kuwaponya na magonjwa mbalimbali.

Vifaranga vya kuku wa kisasa vikiwa ndo vimetoka kutotolewa na sasa vinaendelea kula vyakula ambavyo vimechanganywa na virutubisho mbalimbali, kuwasaidia kukua kwenye ukubwa unaohitajika sokoni hasa maeneo ya migahawa na mahotelini.

Mbegu za mimea tofauti tofauti zinauzwa dukani zikiwemo karoti, pilipili hoho, matango na bamia, tayari kwa wakulima kununua kwenda kusia, na baadaye kupata miche kuihamishia kwenye mashamba makubwa.

Mbegu mbalimbali zinauzwa dukani zikiwemo za mboga za majani, pilipili hoho zikiwa tayari kwa wateja kuja kununua kwenda kuzisia na baadae kupata miche watakayoihamishia katika mashamba yao makubwa.

Wanaume wakulima wakiwa shambani baada ya kusia mbegu na sasa miche imeota, wakiendelea kuipalilia ili iweze kukua vizuri na baadae kuuzia wakulima mbalimbali watakayoipeleka katika mashamba makubwa.

Mbegu za mimea mbalimbali imepandwa kwenye vitalu tofauti tofauti, zikisubiriwa miche kukomaa vizuri na kuuziwa wakulima wanaoenda kupanda kwenye mashamba yao.

Kifungashio cha plastiki chenye maandishi yanayoelezea ndani zipo mbegu za mboga za majani aina ya figiri ambazo kikawaida zinatumika sana mijini kwa ajili ya wanunuzi wanaoenda kuzisia, kuzipanda na baadae kupata miche mizuri na bora kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni, kama vile mahindi, maharage, ulezi, mtaama uwasubiria wateja kuja kununua, asa wale wanaoenda kuzichambua na kuzipata mbegu watakazousia na kupeleka mashambani mwao.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye mbegu za mboga za majani ndani yake, kipo dukani tayari kwa wakulima kununua kwenda kuzisia na baadae kukata miche ya kuhamishia kwenye mashamba makubwa, kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Mbegu za mimea mbalimbali, zinauzwa dukani, zikiwa na maelekezo juu yake ya namna ya kwenda kuzipanda, jinsi ya kumwagilia na hatimae kupata miche iliyo bora zaidi.

Mbegu za mimea mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye vibakuli vikubwa na vidogo, tayari kuingizwa sokoni na kuwauzia wakulima wanaoenda kuzisia na baadae kupata miche ya kupeleka kwenye mashamba yao makubwa.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani, kwenye vifungashio tofautitofauti vyenye maandishi yanayoelekeza namna ya upandaji, hadi siku ambayo zitaisha muda wake.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani huku kukiwa na maandishi ya jina lake, namna ya kupanda, umwagiliaji; na hatimaye kupata miche iliyo bora na tayari kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa sokoni, nyingi zikiwa kwenye vifungashio vya bati, na maandishi yanayoelekeza namna ya kutumia, mpaka siku ambayo zitaisha muda wake.

Mbegu za mimea zilizopandwa kwenye ardhi, tayari zimeota zikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa zenye majani mawili, zikiendelea kumwagiliwa, ili kustawi na baadaye kutoa mazao ya kutosha kwa ajili ya biashara.

Mbegu za nyanya zilizopandwa kwenye vifaa vinavyotumika kwenye kitalu, zikiwa moche inakaribia wakati wa kutolewa na kuuziwa wakulima wanaopeleka kwenye mashamba yao makubwa hasa yale ya mazao ya biashara,

Mahindi yamelimwa kwenye shamba kubwa, linalotumika kwenye kilimo cha biashara, na sasa yapo kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, kabla ya kufikia wakati wa kuchanua maua, na kutoa mazao ili mkulima aweze kufaidika kupeleka sokoni na kuuza.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri zimepandwa kwenye vyombo vilivyojazwa udongo mpaka juu, na sasa zimeota miche yake ikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa na baadae kuanza kutoa majani na kukomaa na mlaji kuzichuma kwa ajili ya matumizi yake ya nyumbani.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye mbegu za mbogamboga aina ya kabichi, tayari kwa ajili ya wakulima kuzinunua kwenda kusia na baadae kupata miche watakayoipanda kwenye mashamba makubwa kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, tayari kwa wakulima kuja kununua kwenda kuzipanda na badae kuuza miche yake.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na ulezi, mtama, uwele, njugu mawe, maharage, mahindi lishe vyote kwa ajili ya watumiaji tofautitofauti, hasa wale wanaoenda kuchagua zile zilizo bora na kuzitumia kwenye mbegu.

Mbegu zimepandwa kwenye viriba vilivyojazwa udongo mpaka juu, na sasa miche imeota ikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa, zikiendelea kukua na baadae kuuziwa wakulima watakao zipeleka kwenye mashamba yao makubwa.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani, zikiwa kwenye rangi muonekano na vifungashio tofauti tofauti huku mwanamke muuzaji amesimama akitabasamu wakati akisubiria wateja.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa zikiwemo njugu mawe, ufuta, ulezi, maindi lishe tayari kwa wakulima kuja kuzinunua na kwenda kupanda kwenye mashamba ya mazao ya biashara na hata bustani za majumbani

Kifungashio chenye mbegu ya miti ya mipapai, zikiwa tayari kwa ajili ya kuingizwa shambani kusiwa na baadae miche yake kupandwa ili yapatikane mazao mengi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, viwandani na mahotelini.

Ndani ya duka linalouza mbegu za mimea mbalimbali, kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu na mboga za majani aina ya kabichi, tayari kwa wakulima kuja kununua kwenda kusia, na badae kuzihamisha miche yake kwenye mashamba makubwa.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye maandishi yanayoashiria ndani zipo mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, tayari kwa mkulima kununua kwenda kuzisia na baadaye kupata miche ya kuhamishia kwenye shamba kubwa.

Madaktari wawili wa mifugo hasa inayofugwa nyumbani wamemshika mbwa mwenye rangi nyeupe, wakimuogesha kwa kutumia maji yenye dawa maalumu ya kuuwa vijidudu hasa vinavyopatikana kwenye ngozi.

Daktari wa mifugo akiwa amevalia mavazi yake ya kazi, hukua akiendelea kumtazama na kumkagua mbwa aliyeletwa, ili aweze kugundua tatizo lake na kumpatia matibabu yaliyo sahihi.

Madaktari wa mifugo hasa wa ile ya nyumbani wameweka mbwa juu ya meza katikati yao mmoja akimchunguza na kumkagua huku mwingine akiandika maelezo aliyonayo.

Mbwa wawili wakufugwa wamekaa nje ya banda lao huku wamepeana migongo wakiachama midomo yao na kutoa ulimi nje baada ya kulinda mda mrefu usiku kucha.

Mbwa anaye fugwa nyumbani akiwa ndani ya banda lake baada ya malindo ya usiku kucha ,sasa anakula chakula kupumzika kujiandaa kuingia tena kazini wakati wa usiku utakapo wadia.

Mnyama wakufugwa aina ya mbwa, ameketi ndani ya banda lake mwonekano mzuri na afya bora kutokana na malisho mazuri anayoyapata, akisubiria wakati wa usiku afunguliwe ili kwenda kufanya malindo.

Mmoja wa wafanyakaz wa mbuga za wanyama, akiwa amemshikilia mtoto wa tembo na kuingiza chupa ya maziwa kinywani mwake, akimnywesha kuhakikisha anakua na kupata afya bora.

Ndege wa porini akiwa amejituliza juu ya nyaya za umeme, akiwa na rangi ya njano kwenye midomo yake na miguu, huku manyoya yake ameyelaza chini, yaliyo mpatia muonekeno mzuri na wa kuvutia.

Wanyamapori wakiwa katikati ya mto wenye maji mengi yanayotiririka yenye kina kirefu, wakati wanavuka kuelekea upande wa pili ili kuendelea kutafuta malisho yao.

Ndege wa porini akiwa kwenye mapumziko yake amesimama kwenye kijiti cha mti uliokauka, huku manyoya yake ameyalaza chini yanayompatia muonekano mzuri na unaovutia.

Wafanyakazi na wahudumu wa mbuga ya wanyama wakiwapatia watoto wa tembo maziwa katika vinywa vyao kwa kutumia chupa za plastiki, yatakayo wawezesha kukua katika afya bora na kuwakinga na magonjwa mbalimbali.